Waigizaji kumi na wanne jukwani wakitumbuiza, wasaba wakiwa wanawake na wasaba wanaume wote wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni, huku ngoma zikiwa nyuma yao na viti vilivyoko mandharinyuma vikiwa vitupu.

Pundamilia wawili katika hifadhi ya wanyama wanaangalia upande wa kushoto. Kwenye mandhari ya nyuma, jiji lililo na majumba marefu linaonekana.

Watembea kwa miguu wanapita mbele ya basi la KBS la rangi ya buluu huku kondakta akiwa nje ameshika bango linaloonyesha ruti za basi hilo na nauli yake.

Barabarani kuna msongamano wa magari ya aina mbalimbali yakiwemo ya rangi ya manjano, miti ikiwa kando ya barabara, watembea kwa miguu wakionekana barabarani na majengo ya ghorofa yakionekana mandharini.

Magari mbali mbali yamepanga foleni barabarani, likiwemo lori la mizigo la rangi ya manjano. Pembeni watu wachache wamesimama karibu na barabara. Nyuma yao kuna uzio mrefu na majengo ya makazi yaliyozungukwa na miti.